Huku ni uwanjani kwani tunaweza kuona timu ya wachezaji vilevile kuna mashambiki ambao wameketi, wako tayari kutazama mchezo ukiendelea uwanjani.

Hii ni nyumba ya huduma kwani tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wanafanya kazi katika ofisi za huduma. Kwenye sehemu hii wananchi wa Kenya hupewa huduma mbalimbali za serikali.

Hapa ni sehemu ya huduma katika nchi ya kenya. Na tunaeza kuwaona watu mbalimbali ambao wanafanya kazi katika mahali hapa. Tunaeza kuona pia hata kuna mahali pa posta katika sehemu hii.

Huku ni uwanjani ni dhahiri kwamba umati wa watu umefurika vile vile kuna mwanamke ambaye anaonekana kushika bendera ya nchi ya Kenya. Huenda kuna sherehe ya taifa ambayo itafanyika huku.

Hapa kuna wachezaji wa timu ya Kenya Airways. Ni dhahiri kwamba wameshinda katika mchezo kwani wameinua nyaraka kuonyesha kwamba waliweza kujinyakulia ushindi.

Huku kuna watu mbalimbali miongoni mwao ni viongozi. Tunaweza kumuona mwanamke ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya anayejulikana kwa jina Martha Koome.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji wa timu ya nchi ya Kenya. Vile vile, juu yake kuna bendera na kuna sehemu ambapo wameandika Kenya. Ni dhahiri kwamba wanataka kwenda kushindana katika mchezo.

Hapa kuna watu mbalimbali, wanaonekana miongoni mwao ni viongozi, kwani tunaweza kuwaona majaji mbalimbali vile vile, kuna rais ya nchi ya Kenya William Ruto.

Huku ni uwanjani. Kuna wanawake wanaocheza mchezo wa wavu. Vile vile tunaweza kuwaona watu ambao wamekusanyika katika sehemu hii, dhairi kwamba wao ni mashambiki.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali, miongoni mwao, wakiwa ni wachezaji ni dhahiri kwamba wao wameweza kushinda katika mchezo, kwa vile wanashika kikombe wakinua juu.

Hii ni hafla ya wanasiasa wa chama cha chungwa tunaweza kuona kwamba wameweza kukusanyika hapa uenda walikuwa na mikutano yakujadili kuhusu maswala ya chama chao.

Huku ni uwanjani kuna watu wengi ambao wamefurika katika sehemu hii miongoni mwao ni wale ambao wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na dahiri kwamba wao huenda ni mashabiki wa timu wa Gro mahia FC .

Hapa ni ndani ya nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya, ni dhahiri kwamba watu wamefurika ndani ndio maana kuna watu ndani wanaoongoja ili waweze kuingia katika sehemu hii ili waweze kupewa usaidi wa huduma za serikali.

Kwenye picha ni hafla ya kuapishwa kwa rais, kwani tunaweza kuona watu mbalimbali. Miongoni mwao ni pamoja na Margaret Kenyatta na aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya ambaye tunamwona akiinua Bibilia ishara kwamba alikuwa anaapishwa ili awaze kuchukuwa hatamu wake kama rais.

Hapa ni uwanjani kuna mashabiki mbalimbali ambao wanaonekana baadhi yao wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi, mwingine wameeweza kushika kitambaa ambacho kimeandikwa Gormahia, ni dhahiri kwamba yeye ni shabiki wa timu hiyo ya Gormahia FC.

Huku ni uwanjani tunaweza kuwaona watu mbali mbali, kunata hata yule ambaye ameinua bendera ya Kenya, ni dhahiri kwamba hawa ni mashabiki wa timu wa nchi ya Kenya.

Huku ni uwanjani, kuna timu mbili ambazo zinacheza , na mchezo wanaocheza ni wa kikapu. Vile vile tunaona mshabiki walioketi huku wakitazama wachezaji hawa wakicheza mpira uwanjani.

Hapa ni uwanjani wa kitaifa wa Nyayo, tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wamefurika katika sehemu hii dhahiri kwamba huenda kuna sherehe za serikali ambazo zitafanyika huku.

Huku ni uwanjani tunaweza kuwaona wanariadha wa nchi ya Kenya pamoja na wale ambao wanaonekana kwamba ni mashabiki waliokuja huku ili kuona mchezo wa riadha ukifanywa.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali, miongoni mwao ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome , na pia kuna rais wa nchi ya Kenya William Samoei Aral Ruto.

Hapa ni uwanjani kuna umati wa watu unaonekana, na ni dhahiri kwamba wao ni mashabiki wa timu ya Al-azizia FC.Ambapo wamekuja kushuhudia wao wakicheza uwanjani.

Huku ni ofisi ya huduma kwani tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni wale ambao wanafanya katika kazi sehemu hii na wengine ambao uenda wamekuja kujitafutia huduma za serekali katika mahali hapa.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuwaona wachezaji ambao wamevaa shati za rangi ya manjano pamoja na kinyasa ya rangi nyeusi ,wao ni dhahili kwamba ni wachezaji wa timu moja na wanacheza mchezo wa kandanda.

Kwenye picha tunaweza kuona viitu mbali mbali, miongoni mwao ni magari pamoja na watu, kuna moja ambaye amesimama huku akishika paspoti yake dhahiri kwamba yeye anaweza kusafiri katika nchi mbali mbali.

Huku ni dhahiri kwamba ni kortini kwani wameweza kuandika Milimani High Court kumanisha kwamba ni sehemu ya Milimani na tunaweza kuona mtu anayezungumza mbele ya hadhira.

Zinazoonekana katika picha, ni pasipoti za nchi ya Kenya, ambapo tuna aina mbili. Moja ni dhahiri kwamba, ukiwa nayo unaweza kusafiri katika nchi zote za Afrika mashariki.

Hapa ni uwanjani, kuna timu mbili ambazo zinacheza mchezo wa mkono. Vile vile tunaweza kuwaona mashabiki ambao wamekunja katika sehemu hii, ili kueza kuona mchezo ukichezwa.

Hapa ueda ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji ambao ni wa timu moja. Wao wameinua kikombe kumaanisha kwamba wameshinda katika mchezo ambao umekuwa ukichezwa.

Hapa ni uwanjani kuna watu wengi ambao wamekusanyika katika sehemu hii baadhi yao ni mashabiki wa timu ya kwakwola huenda Kuna michezo ambayo inatendeka katika sehemu hii.

Huku ni uwanjani .Tunaweza kuona timu ambayo inashangilia, huenda timu yao inacheza ndani ya uwanja. Vilevile kuna mashabiki ambao wamekuja kujionea mchezo huo.

Hapa ni uwanjani kwani tunaweza kuwaona wachezajazi ambao ni dhahiri kwamba ni wa timu ya Bandari Fc wao wamevaa sare za rangi ya samawati na ni dhahiri kwamba wametoka kucheza uwanjani.

Hapa kuna watu wawiil, moja ni mstaafu rais katika nchi ya Kenya aliyejulikana kwa jina Uhuru Kenyatta na mwingine ni aliyekuwa jaji mkuu David Maraga.

Hii ni hafla ya siasa ya chama cha chungwa, kwani tunaweza kuwaona viongozi mbalimbali, miongoni mwao ni aliyekuwa waziri kuu katika nchi ya Kenya Raila Amolo Odinga.

Huku ni jalala kwani tunaweza kuona takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Ni vizuri watu waweze kunadhifisha mazingira ili tusipatwe na magonjwa mbalimbali.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuona wachezaji ambao wamevaa sare nyekundu. Ni dhahiri kwamba wao ni wachezaji wa mpira ya kandanda. Huenda wamekuja hapa ili waweze kushindana na timu nyingine.

Huku ni uwanjani. Kuna umati wa watu wanaonekana na ni dhahiri kwamba wao ni mashabiki. Huenda wanashabikia timu zinazocheza uwanjani. Wamekuja ili waweze kujionea mchezo ukichezwa.

Hii ni hafla ya wanasiasa ya chama cha ODM, kwani tunaweza kuwaona viongozi mbalimbali wanaotoka katika chama hicho. Miongoni mwao ni John Mbadi ambaye ndiye anayezungumza.

Huku kuna mwanamke ambaye ni dhahiri kwamba huenda anahutubia watu. Yeye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, jina lake ni Martha Koome.

huku ni wanjani kunawachezaji wa timu mbili wale ambao wamevaa zare za rangi ya manjano na ya rangi nyekundu wanaonekana kwamba wao ni wachezaji wa kandanda.

Hii ni hafla ya kuapisha rais, tunaweza kuona watu wengi, miongoni mwao ni Margaret Kenyatta pamoja na Uhuru Kenyatta. Yeye ameinua bibilia huku akiapa kumaanisha kwamba anataka kuingia kwenye ofisi.

Huku ni uwanjani kwani tunaweza kuwaona wachezaji mbalimbali ambao ueda wanataka kushindana na timu nyingine. Vile vile tunawaona mashambiki wengi ambao wamefurika tayari kuwatazama wachezaji wakicheza.

Huku ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wanaketi huku wakingoja kuhudumiwa, huwenda wanataka kusaidiwa katika huduma mbalimbali za serikali.

Huku kuna watu wawili ambao wameshika cheti mkononi mwao. Moja wao ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto na mwengine ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome.

Huku ni kotini tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni jaji. Aliye katikati ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome, mtu mwingine ambaye nimeweza kumtambua ni Filomena Mwilu.

Hapa huenda ni sehemu ya uwanjani kwani tunaweza kuona watu mbalimbali, miongoni mwao wana bendera ya nchi ya Kenya kumaanisha kwamba huenda timu ya Kenya inacheza na timu nyingine.

Kwenye picha tunaweza kuona nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya na kuna watu ambao wamepigwa picha. Ni dhahiri kwamba wao ni wafanyikazi katika ofisi za nyumba hizi za huduma.

Hapa ni uwanjani. Kuna wachezaji ambao wanacheza uwanjani mchezo wa kikapu. Vile vile tunaweza kuwaona watu ambao wameketi. Hawa ndio mashabiki wanaotazama mchezo huu ukichezwa.

Hapa ni hafla ya kuapisha rais. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wamehudhuria. Miongoni mwa watu hawa ni pamoja na mke wake rais, Rachel Ruto. Kuna rais Ruto ambaye ameshika bibilia ishara kwamba anaapa ili aweze kuingia ofisini.

Kwenye picha tunaeza kuona watu mbalimbali mweongoni mwao ni mwanamke ambaye ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome yeye ameweza kushika cheti mikononi mwake.

Hapa ni ofisi za huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni askari ambaye amesimama nje, na watu ambao ni dhahiri kwamba wametoka katika ofisi hiyo.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuona wachezaji wa timu mbili wakicheza mchezo wa kadada. Vile vile kuna watu ambao wamefurika uwanjani kwani wao ni mashambiki.

Hapa ni uwanjani kwani tunaweza kuwaona wachezaji wa timu tofauti wanaocheza mchezo wa kandanda. Ni dhahiri kwamba mchezo huu umeweza kupewa ufadhili na Betika.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wamevaa shati ya rangi ya manjano, ilioandikwa Tusker, kumanisha wao ni mashabiki wa timu hiyo ya Tusker FC.

Hii ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni wale wanafanya kazi katika ofisi hii. Sehemu hii hupeana huduma mbalimbali za serikali.

Kwenye picha tunaeza kumuona mwanamke ambaye anajulikana kwa jina Rachael Shebesh. Yeye aliwai kua mwakilishi wa wanawake katika mji wa Nairobi na tunaona kwamba yeye anahubiri injili ya amani

Hapa ni ofisi ya huduma, katika nchi ya Kenya. Kuna watu mbali mbali wanaoketi. Ni dhahiri kwamba wamekuja ili waweze kujipatia huduma mbali mbali za serikali.

Kwenye picha tunaona watu watatu, aliye katikati ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya anayejulikana kwa jina Martha Koome, yeye anainua Bibilia ishara kwamba anakula kiapo ili aweze kuanza kazi yake ofisini.

Hapa ni ofisi za huduma katika nchi ya kenya, kwenye picha tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni wao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu ama ofisi za huduma katika nchi ya Kenya.

Huku ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika ofisi hii na wengine ambao wanangoja kuhudumiwa katika sehemu hii.

Hapa ni kiwanjani Kuna watu mbalimbali wanaonekana kwamba wameketi kwamba ni taimu hawa wamekuja huku hili waweze kuona timu mbalimbali zikicheza mchezo kwani wao ni mashabiki wa timu fulani.

Huku ni ofisi za huduma katika nchi ya Kenya. Kuna watu mbalimbali wanaonekana miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Mahali hapa hupeana huduma kwa wananchi ambazo ni za serikali.

Hapa ni uwanjani. Kuna timu mbali mbali ambazo zinacheza, kwani timu nyingine ni ya nchi ya Kenya kwa vile tunaeza kuwaona wakenya pamoja na hata bendera ya nchi ya Kenya.

Kwenye picha kuna watu mbali mbali. Miongoni mwao ni askari pamoja na viongozi mbali mbali kama vile mstaafu wa raisi wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyata, aliyeongoza kutoka mwaka wa elfu mbili kumi na tatu hadi elfu mbili ishirini na mbili.

Kwenye picha tunaweza kumuona mwanamke ambaye anajulikana kwa jina Martha Koome, yeye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, anaonekana kwamba anahutubia hadhira.

kwenye picha tunaeza kuona watu mbali mbali miongoni mwao ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Bi Martha koome. Mwingine ni Rais wa nchi ya Kenya ambaye anajulikana kama William Ruto.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wanawake ambao ni dhairi kwamba ni wachezaji kwa vile wamevaa sare za uchezaji. Uenda wao wanataka kucheza mchezo wa soka.

Hapa ni uwanja wa Kasarani na ni dhahiri kwamba ni hafla ya kuapisha rais ili aweze kuchukua watamu wake katika ofisi, tunaweza kuwaona watu kama vile rais William Ruto pamoja na mke wake Rachael Ruto.

Hapa ni nyumba ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali miongoni mwao ni wale wanaofanya kazi katika ofisi hii na kuna watu ambao wamekuja ili kupata huduma za serikali.

Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali, kuna wale ambao wamekuja katika sehemu hii ili waweze kujipatia huduma za serikali katika mahali hapa.

Hapa ni uwanjani na ni wazi kwamba timu moja inayocheza ni ya nchi ya Kenya kwani tunaweza kuwaona wakenya ambao wamevaa nguo za bendera ya nchi ya Kenya na ni dhairi kwamba mchezo unaochezwa ni wa raga.

Hii ni hafla ya kisiasa ,tunaweza kuona watu ambao wamefurika katika sehemu hii. Vilivile kuna mwanasiasa ambaye ni rais wa nchi ya Kenya, William Ruto, anaye wasalamia watu.

Huku ni uwanjani kuna wachezaji ambao wamevaa sare za rangi ya samawati, ni dhahiri kwamba wao ni wa Brooke Side na wamekuja ili kucheza mchezo wa kandada. Huenda kuna timu nyingine ambayo haijapigwa picha.

Huku ni ofisi ya huduma kwani kuna watu mbalimbali miongoni mwao ni wale wanafanya kazi katika sehemu hii, na mwingine ni wale ambao uenda wamekuja hili kujipatia huduma mbalimbali za serekali.

Hapa, tunaweza kumuona mwanamke ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya. Jina lake ni Martha Koome. Anaonekana kwamba huenda anahutubia watu.

Hapa ni ofisi ya uhamiaji. Watu huenda katika sehemu hii, ili waweze kutuma ombi ya kuweza kupata pasipoti. Kuna watu wawili wanaoonekana katika picha hii.

Hapa ni dhairi kwamba ni ofisi ya huduma. Kuna watu wawili wanaonekana, mmoja ni yule anayefanya kazi katika sehemu hii na mwingine ambaye amekuja kutafuta huduma za serikali.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wanawake ambao ni wa timu tofauti wanaocheza mchezo wa kikapu uwanjani. Vile vile kuna watu ambao wameketi huku wakiwatazama hawa wakicheza.

Hapa ni ofisi za huduma, tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii, na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni askari, huenda amekuja ili aweze kujipatia huduma mbalimbali za serikali.

Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali. Miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika ofisi hii. Sehemu hii ni muhimu kwa vile inasaidia wakenya waweze kujipatia huduma za serikali.

Hapa ni uwanjani. Kuna watu mbalimbali wanaoonekana, miongoni mwao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi. Ni dhahiri kwamba, wao ni mashabiki wa timu fulani.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuona umati wa watu wengine wao wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na mwingine ameinua kitambaa kilichoandikwa Goal Mahia FC kumaanisha kwamba yeye ni shabiki wa hii timu.

Huku tunaweza kuwaona watu watatu. Moja aliye kati anaonekana kuinua bibilia ishara kwamba anakula kiapo. Yeye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome.

Hapa ni uwanjani. Kuna watu mbalimbali ambao wamekuja kuona mchezo ukiendelea. Miongoni mwa watu hawa ni pamoja na rais wa nchi ya Kenya, William Ruto, pamoja na aliyekuwa waziri mkuu, Raila Amolo.

Hapa ni ofisi ya Huduma katika nchi ya Kenya. Kuna watu wanaoonekana na ni dhahiri kwamba ni wafanyikazi katika ofisi hii. Mahali hapa ni muhimu kwa sababu hutoa huduma kwa wananchi ya kiserikali.

Hapa kuna watu mbalimbali ambao wamepiga picha huku wakishika vieti mikononi mwao, miongoni mwao ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya martha Koome, vilevile ninamwona gavana wa Nairobi Johnson Sakaja.

Hapa kuna watu mbalimbali wanaonekana, miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto wake na pia kuna viongozi kama vile naibu rais wa nchi ya Kenya Kithure Kindiki.

Huku ni uwanjani kwani tunaweza kuwaona waschana ambao wako tayari kucheza mchezo wa kadanda wanaonekana kwamba wao ni wanafunzi ambao wamekuja katika mashindano.

Hapa ni ofisi ya Huduma. Tunaweza kuwaona watu wawili. Moja anayefanya kazi katika mahali hapa na mwengine ambaye huenda amekuja kujitafutia huduma mbalimbali za serikali.

Huku ni uwanjani. Tunaeza kuona timu moja ambayo imesimama huku ikisherehekea. Huwenda wamepiga bao. Wao wanacheza mchezo wa soka katika uwanja.

Hapa kuna viongozi mbalimbali wanaoonekana, miongoni mwao ni pamoja na jaji mkuu katika nchi ya Kenya, Martha Koome, jaji Filomena Mwilu aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, pamoja na rais wa nchi ya Kenya Wiliam Ruto na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua.

Huku kuna watu mbalimbali miongoni mwao ni wanasiasa na hata jaji katika nchi ya Kenya. Kuna jaji mkuu Martha Koone pamoja na Philomena Mwilu. Kuna hata spika wa bunge, Wetangula.

Hapa tunaweza kuwaona wachezaji ambao wamefurahi mno ,wao wanainua kikombe juu ishara kwamba wameweza kushinda katika mchezo ambao walikuwa wanacheza.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuona timu mbili ambazo zinacheza mchezo wa kandanda, vilevile kuna watu wengi ambao wamefika katika sehemu hii huenda wao ni mashabiki .

Huku ni uwanjani, tunaweza kuwaona wachezaji, wanaocheza mchezo wa kandanda. Vile vile kuna watu ambao wanaonekana kwamba ni mashabiki.

Huku tunaweza kuona watu ambao ni majaji katika nchi ya Kenya. Miongoni mwao ni pamoja na jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome pamoja na Filomena Mwilu.

Hapa ni idara ya uhamiaji ambapo unaweza kujipatia paspoti yako katika sehemu hii, kuna watu mbali mbali wanaonekana miongoni mwao akiwa ni naibu rais Kithure Kindiki.

Huku huenda ni uwanjani, tunaweza kuwaona watu waliovaa shati ya manjano ambayo imeandikwa Tusker kumaanisha hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker Fc.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji ambao ni wa soka. Vilevile tunaweza kuwaona watu waliofurika katika uwanja huu dhahiri kwamba wao ni mashabiki wa timu mbalimbali.

Huku ni hafla ya wanasiasa, tunaweza kuwaona viongozi mbalimbali, miongoni mwao akiwa ni yule aliyekuwa waziri mkuu katika nchi ya Kenya, Raila Odinga.

Huku ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuwaona watu ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Mahali hapa ni muhimu sana kwa vile inasaidia wananchi katika kupata huduma mbali mbali za serikali.

Hapa ni ofisi ya Huduma. Tunaweza kuona watu mbalimbali. Miongoni mwao akiwa hata polisi. Wengine ni wale ambao wanangoja ili waweze kupata huduma za serikali katika sehemu hii.

Hapa ni mahali ambapo pametengwa ili shughuli za huduma zifanyike. Tunaweza kuwaona watu wanaofanya kazi katika sehemu ya huduma na kuna wateja au wakenya ambao wamekuja ili kujipatia huduma mbalimbali za serikali.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya kenya tunaweza kuwaona watu mbalimbali wanaofanya kazi katika sehemu hii mahali hapa ni muhimu Kwa vile husaidia wakenya kujipatia huduma mbalimbali za serikali.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji ambao ni dhahiri kwamba wanafanya mazoezi ili waweze kuingia uwanjani wacheze na timu nyingine. Wachezaji hawa ni wa Brookside .

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni majaji katika nchi ya Kenya kama vile jaji mkuu Martha Koome, kuna Filomena Mwilu, vilevile kuna rais wa nchi ya Kenya, William Ruto.

Hapa ni uwanjani na mchezo unaendelea ni wa soka. Tunaweza kuwaona wachezaji pamoja na watu ambao wamefurika katika sehemu hii, thahiri kwamba wao ni mashambiki.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wale wanafanya kazi katika sehemu hii na wengine ni wale ambao wanatafuta usaidizi wa huduma za serikali.

Hapa ni ofisi ya huduma. Kuna watu wanaonekana ni miongoni mwao ni wanaofanya kazi katika sehemu hii na kuna hata wale ambao wakuja kujibatia huduma mbalimbali za serikali.

Hapa ni ofisi ya huduma, tunaweza kuwaona watu wawili wanaofanya kazi katika sehemu hii. Wako katika mahali pa kupeana vyeti vya watu waliokufa.

Hapa kuna watu mbalimbali wanaoonekana. Miongoni mwao ni viongozi kuna hata jaji mkuu katika nchi ya Kenya anayejulikana kwa jina Martha Koome.

Huku tunaweza kuwaona watu wawili moja wao akiwa ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome, na mwingine ni rais wa Kenya William Ruto.

Huku ni ofisi ya huduma ya Kenya, tunaweza kumwona mtu mmoja anayefanya kazi sehemu hii. Mahali hapa ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya kwa vile inawasaidia katika kupata huduma mbali mbali.

Hapa ni ofisi ya huduma, tunaweza kuwaona watu mbali mbali miongoni mwao ni wale wanafanya kazi katika sehemu hii. Mahali hapa ni muhimu sana kwa binadamu kwa sababu wanaweza kuja kujipatia huduma mbali mbali za serekali.

Huku ni uwanjani. Tunaweza kuwaona umati wa watu ambao wamehudhuria katika sehemu hii. Kuna wengi ambao wameweza kubeba bendera ya nchi ya Kenya.

Hapa ni uwanjani, tunaeza kuwaona watu mbalimbali ambao wamefurika katika sehemu hii. Watu hawa wanaonekana kushangilia timu ambayo inacheza uwanjani na ni dhahiri kwamba mchezo huu umefadhiliwa na Sportpesa.

Hapa ni jalala kwani tunaeza kuona takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Si vizuri kuyatupa takataka katika sehemu kama hizi kwa vile huenda iweze kutuletea magonjwa.

Huku kuna mkusanyiko wa watu mbalimbali miongoni mwao ni majaji katika nchi ya Kenya, mmoja wao ni Filomena Muibe. Vilevile tunaweza kumwona mkewe rais Recho Rutto pamoja na rais William Rutto ambaye anatia sahihi katika mswada fulani.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuwaona watu wengi ambao wamefika katika sehemu hii, na nidhahiri kwamba wao ni mashabiki wa timu ya Kenya, huenda timu hio inacheza uwanjani.

Hapa ni uwanjani, kuna watu wengi wanao onekana ambao miongoni mwao wameshika bendera ya nchi ya Kenya. Ni dhahiri kwamba hawa ni wakenya ambao wamekuja kushabikia mchezo wa kenya ukiendelea uwanjani.

Hapa kuna mtu ambaye amainua bibilia dahiri kwamba anajukua kiyabo hili aweze kuanza kazi yake katika ofisi, huyu mtu ni kiongizi na ndiye aliyekuwa kavana wa mjini Nairobi Evans kidero.

Huku ni ofisi ya Huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Kuna yule ambaye amekuja ili kujiipatia huduma ya serikali.

Huku ni uwanjani, kuna watu wengi wanaonekana kwamba wamefika katika sehemu hii, ni dhahiri kwamba wao ni mashabiki wa timu fulani ambayo inacheza uwanjani.

Huku ni ofisi ya huduma, tunaweza kuona watu mbali mbali ambao ni dhahiri kwamba ni wafanyi kazi katika sehemu hii, watu huja mahali hapa ili kuweza kujipatia huduma mbali mbali za serikali.